Ujumbe huu wa matangazo unalenga kuhamasisha watu kuchukua bina ya nyumba kutoka kampuni ya The Orient kwa kuonyesha kuwa wanyama wa nyumbani kama paka atakuwa salama na kulindwa kupitia huduma hiyo ya bima. Bima yenyewe ni rahisi kupata na uhitaji masharti na mchakato mkuu. Maneno pata bima sasa ni wito wa kuchukua hata haraka. Yaani ni kama.

Ndani ya duka lenye mwangaza wa kutosha, kuna rafu zilizopangwa kwa ustadi, kila moja ikiwa imejaa vitambaa na vitenge vya mno, vitambaa vya kiafrika zilizokunjwa vizuri, kila kitambaa kina rangi